Uwanja mkuu ambapo mashabiki wamekusanyika, ikiwemo mawaziri na hata magavana kama vile mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Nairobi Ester Pasari na gavana wa Homabay Galdys Wanga. Wamekuja kushabikia timu ya Kenya.

Mashabiki wa timu ya kandanda ambao wako uwanjani wamekuja kushabikia timu yao wake kwa waume , vijana kwa wazee kuna wale ambao wameshikilia bendera ya Kenya wamefurahi sana nyuso zao zinaonyesha kubwa wanapiga mayowe na shangwe.

Chumba cha huduma ambapo wananchi huenda kupokea huduma za serikali. Sehemu au kitengo cha vitambulisho. Kuna watu walioketi kwenye viti wakisubiri zamu yao na kupanga foleni.

Vitambulisho vya Kenya ambavyo vimepangwa kwenye kibokisi kwa mpangilio mzuri katika mabunde tofauti tofauti ili kurahisisha wakati wa kupeana kwa wananchi.

Posta yenye nembo ya chama cha Jubilee chenye maandishi jubilee na kauili mbiu mbele pamoja. Juu yake kuna picha ya njiwa mweusi aliyebeba tawi ndani ya duara jekundu ambayo inaashiria amani na umoja miongoni mwa wananchi.

Kongamano la kitengo cha serikali cha mahakama au upeanaji haki, wanahutubiwa na mkuu wa majaji Martha Koome. Mbele kuna bendera ya Kenya na bendera ya kitengo hiki cha mahakama, wamevalia sare rasmi za kazi.

Watu kadhaa katika chumba cha mikutano ikiwemo jaji mkuu wa mahakama, Martha Koome, wakiwa wamevalia mavazi rasmi, wawili Kati yao wanasalimiana kwa kupeana mikono juu ya meza iliyo na karatasi na chupa ya maji. Wengine wamesimama nyuma wakiongea na kuonekana kushirikiana kwenye tukio la kikazi au mkutano rasmi wa kikazi.

Bomba kubwa la maji la chuma au plastiki likipita juu ya mfereji lenye maji ya udongo. Huku pembeni ikiwa na kisima cha zege kilicho wazi. Kuna nyasi nyingi na miti kwenye mazingira yanayoonekana kuwa sehemu ya mradi wa maji au usambazaji maji kijijini au mjini. Hii ni mifumo ya kawaida ya kusambaza au kuhifadhi maji.

Ofisi za huduma ambapo wananchi huenda kupokea huduma za serikali. Kuna mhudumu na mwananchi. Wote ni wa jinsia ya kike. Mhudumu amekalia sehemu nyingine ya kioo huku mwananchi pia amekalia kwenye kiti chenye rangi nyekundu.

Majaji watu wa kitengo cha utoaji haki au kitengo cha mahakama ya juu. Ikiwemo jaji mkuu Martha Koome. Wamesimama na kutabasamu. Nyuso zao zina furaha huku akicheka cheka. Amevalia sare rasmi za kazi.

Wachezaji wa timu ambao wameshinda kikombe wamekiinua kikombe chenyewe na pia wamevalia medali shingoni, nyuso zao zina furaha sana kuna yule aliyeshikilia mpira mikononi.

Kundi la mashabiki waliokusanyika na kufurahia na kushangilia. Wamevaa mavazi ya rangi tofauti, baadhi wakiwa na bendera ya Kenya, Inaashiria kuwa wanawezakuwa kwenye tukio la michezo, au tamasha la kimataifa. Furaha na mshikamano vinaonekana wazi kupitia tabasamu na ishara za mikono.

Jumba cha Huduma ambapo kuna wale ambao huwashughulikia watu wakienda kupokea huduma. Wanatumia mfumo wa kidijitali ikiwemo kompyuta na mashine nyinginezo.

Sehemu ya serikali ya utoaji haki au mahakama, huyu ni jaji mkuu wa mahakama ya juu ambaye anahutubia kundi la watu, au watu wa kitengo cha mahakama.

Wahudumu wa Huduma Center Kenya. Wakiwa kazini na sare rasmi na wateja kwenye kaunta zilizo na kompyuta. Kuta zimepangwa na nembo ya Huduma Kenya na mapambo ya baluni nyekundu juu. Hii ni sehemu ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali kama vile vitambulisho na leseni.

Kundi la watu wakiwa kwenye hafla rasmi. Wawili wamesimama mbele wakishikilia ripoti ya kuchapishwa huku wengine wakishuhudia kwa nyuma. Pembeni kuna pendera ya Kenya na wote wamevalia mavazi ya ofisini. Inaonekana ni tukio la uzinduzi au makabidhiano ya ripoti muhimu serikalini.

Kina dada wanne ambao ni mashabiki wa timu ya Gormahia wamevalia jezi yenye rangi nyeupe na kijani na pia kuna rangi nyeusi, nyuso zao zina furaha sana inaweza kuwa timu yao inashindano ambalo linakuja wanatarajia ushindi .

Mashabiki wengi wakiwa wamekaa na kusimama katika jukwaa la uwanja wakiwa na furaha na vicheko, mmoja na bendera ya Kenya mabegani na wengine wamevaa mavazi zenye rangi ya timu ya taifa na mashati ya Kenya Airways. Wanavyoonekana ni kama wako kwenye mechi au tamasha kubwa ya michezo, wakishangilia na kufurahia pamoja.

Wachezaji wa Gor Mahia FC na timu ya FC Leopards wakichuana vikali uwanjani wakati wa mechi ya ligi kuu ya Kenya mashabiki wamejaa uwanjani kuunga mkono timu zao ni wakati wa kona au mpira wa adabu karibu na goli wachezaji hawa wakijiandaa ili kuzuia bao hili.

Eneo la ujenzi lenye mitaro mikubwa ya udongo, tingatinga laiundai likiwa upande wa kushoto na Bomba la zege likiwa kwenye shimo. Nyuma Kuna mjengo ya gorofa na uzio wa rangi ya buluu unao zunguka. Hii ni hali ya kawaida wakati wa kuchimba msingi wa jengo au kuweka miundi mbinu kama maji na maji taka.

Wanaume kadhaa ambao wamevalia suti wakitembea na mavazi rasmi ikiwemo rais wa zamani wa Kenya nje ya jengo la serikali na nyuma kuna walinzi na viongozi wengine eneo lina uzio wa chuma na maafisa wa polisi wakisimama karibu na mlango wakuingilia, inaonekana ni ziara kirasmi au ya kiofisi.

Hili ni jengo la huduma Kenya ambapo watu hupata huduma mbalimbali za serikali kuna watu waliopanga foleni na wengine walioketi wakingoja kuhudumiwa na wahudumu wa huduma Centre.

Vijana wengi ikiwa wamevuta wengine ambao wa katika uwanja wa Nyayo wamekuja kusherehekea au kushabikia timu inayocheza, yawezekana ni timu ya kandanda au labda ni mbio, wanaonekana wenye furaha sana.

Amesimama kwenye mimbazi yenye nembo ya Kenya Republic of Kenya mbele ya bendera mbili za Kenya akishikilia mkono wa kushoto kitabu cha Biblia juu kana kwamba anaapa kuchukua wadhifa rasmi hii ni kawaida kwenye sherehe za kuapisha viongozi serikalini nchini Kenya.

Mashabiki wa Gormahia wakiwa wamevaa mavazi ya kijani na nyeupe wakisherehekea pamoja. Wamezunguka moto unaowaka chini wengine wameshikilia ngao na vifaa vya kupigia kelele kama juu ya mechi, kuna furaha na shangwe za timu yao kawaida sana kwenye mashindano au ushindi wa michezo.

Wakiwa wamevalia jezi za kijani wakishangilia kwa furaha uwanjani. Mmoja ameshikilia skafu iliyoandikwa Gor Mahia FC juu juu na wengine wameinua mikono na mabango wakiunga mkono timu yao. Hii ni taswira ya ushabiki mkubwa kwenye mechi za soka Kenya.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa cha mtu cha nje ya Kenya, kuna sehemu ya jina, jinsia, hospitali aliyozaliwa, sehemu ya majina ya wazazi wake, na sehemu ya mahali alipojisajili ili kupokea cheti hiki.

Wanaume watatu ambao ni wa riadha wa timu ya Kenya wakiwa na furaha . Wamesimama uwanjani baada ya mbio wamevaa mavazi ya timu ya taifa na kubeba viatu mikononi. Nyuma yao kuna mashabiki wengi wakishangilia , hii inaonekana ni tukio kubwa la kimataifa la riadha.

Mwanaume aliyevalia suti , akiwa ameshikilia kipaza sauti mbele ya jukwaa. Nyuma yake kuna bango lenye maandishi Milimani High Court Civil Division, na mchoro wa mizani ya haki. Hii inaonekana kuwa hafla rasmi au mkutano katika mahakama ya Milimani Nairobi.

Kundi la watu wamesimama mbele ya jengo la mahakama. Na Kati kati kuna nembo ya Office of the chief justice, Judiciary . Watu wamevaa mavazi rasmi na nyuma kuna hatua za mawe na milango mikubwa ya chuma. Hii inaonekana ni tukio rasmi la mahakama au uamuzi muhimu na tangazo.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mpira ambao nikama wako uwanjani, wamekuja kushabikia timu yao, nyuso zao zina furaha sana inaonekana kuwa, timu yao imeshinda au labda kuna matumaini ya kushinda.

Boxi lililojaa pasipoti za Kenya zenye rangi ya bluu na nembo ya taifa. Baadhi ya pasipoti zikiwa zimesimama upande moja wa boxi. Hizi ni pasipoti mpya za kielektroniki zinazotolewa na serikali ya Kenya.

Mkusanyiko mkubwa wa watu, kwenye banda lenye mahema. Baadhi wameketi kwenye viti na wengine wamesimama wakiendesha shughuli mbalimbali. Wengi wamevaa mavazi ya kitamaduni na wengine sare za wahudumu. Kuna afisa wa polisi akisimamia mazingira. Inaonekana kuwa ni tukio la huduma za kijamii au afya.

MAshabiki wakiwa uwanjani wakishabikia mechi ya mpira. Wengi wamevaa jezi za njano na kijani zilizoandikwa sportpesa pamoja na skafu, ishara ya kuunga timu yao mkono. Mashabiki wamejaa furaha na mikono juu, wengine wakiwa na vikombe mikononi huku watu wengi wakiwa wameketi nyuma yao.

Wachezaji wa timu ya mpira ambao wamevalia jersey zenye rangi tofauti ikiwemo viatu rasmi vya kuchezea mpira pia wanaonekana kupeana motisha wanapoenda kucheza.

Kundi la mawakili waliovaa mavazi rasmi ya mahakamani wakiwa nje ya mahakama ya kenya wameshikilia mabango yenye ujumbe wakionyesha kuunga mkono uhuru wa mahakama. Ni tukio la maandamano au mkutano wa wanaharakati wa sheria kupigania haki na uhuru wa idara ya mahakama.

Shabiki amevaa mavazi ya rangi ya Kenya nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe akiwa ameshikilia bendera ya Kenya na fufusela mkononi. Yupo kwenye uwanja wa mchezo uliojaa watu wote wanaonekana kwenye shangwe na furaha. Hii ni hali ya kawaida kwenye matukio makubwa kama mahadmisho ya kitaifa au mechi za kitaifa.

Wachezaji watatu wa mpira wa mkono wakiwa uwanjani. Wawili wamevaa sare ya bluu mwingine sare nyeupe ikiwa na mpira ikijaribu kupita kati yao. mazigira yanaonyesha mchezo ukiendekea na watazamaji wameeti upande wa nyuma. Hii ni hali ya ushindani mkubwa kwenye mechi za michezo , shuleni au kwenye ligi.

Aliyewahi kuwa makamu wa rais, Kalonzo Musyoka, ambaye anahutubia watu akiwa na wanachama wa chama chake cha Wiper. Huu ni wakati wa uchaguzi wa 2022.

Mtu ameketi chini na karatasi kadhaa akijaza taarifa fomu. Huku wengine wakiwa wamesimama pembeni wakisubiri. Mezani kalamu na fomu mbalimbali na eneo linaonekana la usajiri au kudhibitisha kumbukumbu muhimu.

Wanawake wawili wamekaa kwenye dawati la mbao wakitumia kompyuta. Kwenye maandhari ya nyuma, kuna watu wengine nao wakifanya kazi kwenye kompyuta zao. Na kuna ubao mweusi nyuma. Haya ni mafunzo stadi za kiteknolojia labda kwenye shule , chuo au kituo cha kazi.

Kitengo cha serikali cha mahakama au upeanaji haki, wakati ambapo jaji mkuu wa mahakama ya juu Martha Koome alipokuwa anaapishwa ameshikilia bibilia kuna maneno ambayo anasoma na kuyarudia amevalia mavazi rasmi ya kazi.

Wasichana wanaoshiriki uchezaji wa mpira wa kikapu ndani ya ukumbi. Mchezo unaonekana kuwa wa ushindani mkubwa huku wachezaji wakionyesha ustadi na ushirikiaano wa timu. Kuna mchezaji aliyevalia sare ya bluu ameshikilia mpira na anaonekana kutafuta nafasi ya kupiga pasi.

Mwongozo wa kazi za mahakama kitengo cha upeanaji haki ambacho kinaelezea jinsi mambo yanavyofanywa na mpangilio unaostahili kufuatwa.

Wachezaji wa timu ya kandanda ambao wamevalia jezi yenye rangi ya bluu na rangi nyeupe. Wameshikana katika mduara katikati ya uwanja , wanaeza kuwa wanaomba kwanza na kupeana motisha kabla ya shindano kuanza.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa kwenye uwanja wa nyasi wakifanya mazoezi. Wamevalia jezi zenye rangi ya bluu. Wote wanaonekana wenye furaha na wenye nguvu wakikimbia mbele ya ngoli la neti.

Chumba cha huduma ambapo wananchi wa Kenya huenda kupokea huduma mbalimbali za serikali. Kitengo cha vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya kufa. Kuna wahudumu wawili ambao wamekalia kwenye viti, wanatumia mfumo wa kidigitali wa kompyuta.

Wachezaji wa mpira wa mguu kwenye uwanja wa Police Sacco Stadium . Mchezaji mmoja akiwa kwenye jezi nyeupe anajitahidi kumiliki mpira huku akifuatwa kwa karibu na mchezaji wa jezi nyekundu. Wengine wapo nyuma yao wakishuhudia tukio hilo la ushindani mkali.

Raisi wa nne wa nchi ya Kenya, kwenye mkono wake wa kulia ameshikilia bibilia, inaonekana anaapishwa ili kuanza uongozi wake, kwenye mkono wake wa kushoto ni mke wake, kuna mtu ambaye anamwelekeza na kumpa maelezo jinsi anavyotakiwa kusema na anayarudia.

Mashabiki wa timu ya mpira waliovalia jezi ya rangi ya kijani, kuna wale walio kweye basi na wale wanaotembea kwa miguu. Wanaonekana wenye furaha sana na ni kana kwamba wanasherehekea ushindi.

Wachezaji wa timu ya Kenya ya vikapu ambao wamepanga foleni na kusimama wawili yawezakuwa wanaimba wimbo wa taifa kabla ya kuanza mchezo wao.

Wachezaji wa timu ya Bandari Fc ambao wamevalia jesi ya rangi ya buluu. Wanaonekana wenye furaha sana, yaweza kuwa wamefunga bao au wameweza kupata ushindi.

Mashabiki wengi wa Kenya kwenye uwanja wa michezo wakiwa wamevaa jezi zenye maandishi Kenya na rangi za bendera yetu. Watu wanasimama mikono juu wakishangilia na kufurahia tukio kama mechi. Kuna vicheko na shangwe nyingi zinazowakilisha uzalendo na umoja wa wakenya.

Aliyekua naibu rais wa Kenya yuko katika chumba cha huduma, kuna watu wanaomuonyesha jinsi kazi inavyofanywa, kuna vyombo vya habari ambavyo vinarekodi kwa kamera.

Wakili au jaji mpya, akiwa kwenye sherehe ya kuapishwa. Amesimama mbele ya vipaza sauti, amevaa joho huku akiinua Bibilia na kiapo mkononi. Chini kuna kundi kubwa la mawakili wapya wakiwa pamoja na viongozi wa sheria, wote wamevaa mavazi rasmi ya kisheria.

Mashabiki wa timu ya Kenya, ambao ni wa jinsia ya kiume. Kuna wale ambao wameshikilia bendera. Kuna wale ambao wamebeba maua. Watu wameinua mikono juu. Nyuso zao zina furaha sana, wanasherehekea ushindi.

Jengo la serikali ambalo linashughulika na kitengo cha paspoti na mambo ya nje za kigeni. Naibu wa rais wa sasa amesimama na watu kadhaa waliovalia suti kando yao kuna askari ambayo analinda usalama na pia kuna wananchi wanao onekana kando.

Wachezaji wa timu mbili za mpira wa kikapu wakigombea mpira kwa nguvu. Mmoja akiwa ameanguka chini akijaribu kuchukua mpira kutoka kwa mwingine aliyesimama. Wako ndani ya uwanja wa michezo. Kuna mashabiki na wachezaji wa akiba walioketi. Timu moja imevaa sare za bluu na nyingine sare za kijivu.

Shabiki wa timu ya Bandari ambaye anaonekana anafurahia sana timu yake na kujivunia. Ameinua kiscafu ya timu hiyo ,amevalia jezi ya rangi ya samawati. Kando yake pia kuna mwanaume ambaye amevalia jezi ya rangi hiyo.

Mechi ya mpira wa miguu ikiendelea uwanjani. Timu mmoja imevaa jezi ya njano na nyingine nyekundu na nyeusi. Mashabiki wengi wamejaa kwenye jukwa wakiangalia na kushangilia mchezo. Hii ni hali ya kawaida kwenye viwanja vya soka hapa nchini Kenya.

Aliyekuwa rais wa zamani, Uhuru Kenyatta aliyevaa suti rasmi akiwa upande wa kushoto na aliyekuwa Jaji Mkuu aliyevaa vazi la majaji, joho lenye rangi ya kijani na nyeusi. Wamesimama mbele ya jengo la serikali au mahakama; ikiashiria tukio rasmi kama uapisho au hafla ya mahakama.

Wahudumu wa kike kwenye kaunta ya ofisi za Huduma. Wakiwa mbele ya maboksi yenye vitambulisho vingi, vilivyopangwa vizuri. Na mfanyakazi yuko nyuma ya komputa kaunta iliyo na kioo cha kuzuia. Hii inaonekana ni zoezi la kugawa au kutoa vitambulisho.

Jengo la selikali la kuchukulia pasipoti kuna wahudumu wawili waliosimama na kuna wale ambao wanaoshughulikia waliopanga foleni wamepewa fomu ambayo wanaijaza huku wakitafutiwa pasipoti zao.

Sehemu ya mji watu kadhaa wanatembea kuenda katika shughuli zao kuna magari yanayoonekana barabarani na maduka pia wametupa taka ovyo ovyo zikiwemo plastiki na karatasi.

Wasichana wanne wa timu ya voliboli ya Kenya, mmoja wao ameshikilia mipira miwili ya voliboli nyuso zao zina furaha sana. Yaweza kuwa wamepata ushindi au wanatarajia kushida.

Mashabiki wa timu ya Tusker FC wakiwa wamevaa jezi na mashati ya njano yaliyoandikwa Tusker wakishangilia kwa furaha kwenye uwanja wa mpira, mmoja ameweka mikono huko juu na anapiga kelele za ushindi huku wengine nyuma wakimuunga mkono hii ni taswira ya ushabiki na mapenzi makubwa kwa timu.

Dawati kubwa la information desk ndani ya kituo cha Huduma Centre Kenya na kuna wahudumu wawili wameketi tayari kutoa hudumu. Eneo ni safi lina viti vingi vya kusuburi na ni pana. Linaleta taswira ya sehemu ya kisasa ya huduma kwa wateja ambapo wananchi wanaenda kupata msaada na taarifa kuhusu huduma mbalimbali za serikali.

Mashabiki wa timu ambao wako uwanjani, wamevalia jezi lenye rangi ya bluu na nyeupe. Wameinua mikono, wanashangilia. Nyuso zao zina furaha sana. Inaonekana wamepata ushindi au wanatarajia ushindi.

Chumba cha huduma ambapo, wananchi huenda kupokea huduma za kiserikali. Kuna wahudumu wanaoonekana, mke na mume, ambao wanatumia mfumo wa kidigitali wa kompyuta.

Chumba cha huduma ambapo wananchi huenda kupokea huduma za serikali, kuna wahudumu walioketi wanatumia mfumo wa kidigitali wa kompyuta kubonyeza, kuna wale ambao wanasubiri kuhudumia, wengine wamesimama kwenye foleni.

Mteja ameketi akihudumiwa na afisa kwenye dawati la Huduma Centre. Afisa yuko mbele ya kompyuta kumsaidia mteja. Maandiko makubwa ya "Huduma Kenya" ikiwa imeandikwa mezani. Hii ni sehemu ya kupokea Huduma za serikali kama vile kitambulisho, cheti cha kuzaliwa na nyinginezo.

Hili ni jengo la huduma ambapo watu huenda kupokea huduma za serikali. Watu wameketi katika viti inaonekana wapepanga foleni wakisubiri zamu yao ili washughulikiwe. Kuna askari anayendumisha usalama.

Mashabiki wa soka wakiwa kwenye uwanja wengi wao wamevaa jezi za njano zilizoandikwa Tusker. Wakishangilia kwa furaha na mikono juu. Wengine wanalipiga picha, kuimba, na kupiga kelele kuonyesha ushindi au shangwe kwenye mechi. Hawa ni mashabiki wa timu ya Tusker FC wakiunga mkono timu yao.

Wanaume wanne ambao wameshikilia fomu wako katika ofisi ya huduma. Kuna muhudumu ambaye wanamuulizajinsi ya kufanya .Muhudumu huyu anawaeleza wanavyopaswa kufanya.

Hawa ni mashabiki wa timu ya raga ya kenya ambao wamekuja kushangilia timu yao inayocheza inaonekana ina furaha sana nao wanapeana motisha kwa wachezaji kwa sababu wanashangilia na kupiga kelele kutokana na mdomo yao na nyuso yao.

Mashabiki wa timu ya Kenya ambao wako uwanjani, wanakuja kushabikia timu yao, nyuso zao zina furaha wanapiga shangwe na mayowe wameinua mikono yao juu wengine wameinua bendera, wengine wana firimbi ni wake kwa waume.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani. Wawili wanapambana kuiba mpira huku wengine wakifuatilia mchezo. Wako kwenye sare za michezo za buluu na nyeupe na mchezo unaonekana kuwa kwenye shule au viwanja vya jamii. Hii ni hali inayoonyesha...

Mama aliyevaa mavazi ya mahakama amesimama mbele ya kipasa sauti akiwa ameshika bibilia juu na kuapa mbele ya bendera ya Kenya. Hii ni taswira ya mtu akiapa kuchukua machugumu ya kiserikali au uongozi kama vile jaji au afisa wa serikali.

wachezaji wawili wa mpira wa miguu uwanjani mmoja amevaa sare za buluu na nyeupe na mwingine sare za kijani na njano. Mchezaji aliyevaa kijani anapiga mpira hewani huku mwenzake akiruka karibu naye wakishindania mpira. Hii ni mechi ya ligi kuu ya Kenya.

Aliyekuwa jaji mkuu wa mahakama ya juu Maraga pamoja na aliyekuwa rais wa zamani wa Kenya na majaji wengine kadhaa wanaonekana wanazungumza.

Dawati la info desk ,kwenye eneo la utoaji huduma. Mama mmoja amevalia balakoa, akihudumia mwanamke. Pembeni kuna watu wengine, wameketi kwenye madawati ya viti vya plasitiki na mbao. Baadhi yao wameshikilia makalatasi, wengine wakisubiri kuitwa. Huu ni mwonekano wa kawaida kwenye siku za huduma ya jamii Kenya.

Sehemu ya Huduma Centre nchini Kenya, kuna madirisha ya huduma yakiwa yamepangwa kwa mstari mmoja, wateja wamekaa kwenye viti wanasubiri kuhudumiwa, na kuna mapambo ya rangi ya kitaifa, hapa watu hufika kupata huduma za serikali kama kitambulisho, paspoti na nyinginezo.

Mchezo wa kandanda ambao unaendelea kati ya timu ya Gormahia na AFC Leopards ambazo ni timu mbili maarufu za Kenya. Watu wanachuana na kuna anayepiga pasi, moja amevalia jezi mwingine amevalia yenye rangi ya buluu na nyeupe na mwingine amevalia yenye rangi ya kijani na manjano.

Chumba cha huduma kenya ambapo wananchi huenda kupokea huduma za kiserikali kama vile leseni, pasipoti na vyeti vya kuzaliwa na kufa ,watu wameketi kwenye foleni wamekalia kwenye viti huku wakisubiri zamu yao hili waweze kushughulikiwa kupata huduma.

Wanaume wameketi kwenye viti maeneo ya uwanjani, mbele ya kundi kubwa la mashabiki waliovaa mavazi ya rangi ya nyekundu , nyeupe na nyeusi. Wanaonekana wakifurahia tukio la michezo au sherehe ya hadhara. Mmoja akiwa amevaa shati jekundu, mwengine la njano na mwengne bluu. Hii ni taswira ya mapenzi ya michezo au tukio muhimu.

Raisi wa sasa wa nchi ya Kenya Daktari William Samoie Ruto wakati wa uapishaji wake ilikuwa rais wa Kenya kando ya ke kuna mke wake ameinua bibilia ako na mwelekezi ambaye anamuambia yale ambayo anapaswa kusema .

Mechi ya mpira wa miguu kati ya timu moja yenye jezi za njano na nyingine yenye jezi nyekundu kwenye uwanja wa mpira ulio na viti vya rangi mbalimbali. Mchezaji wa timu nyekundu na ruka juu kupiga mpira kwa kichwa huku wengine wakimlinda na kushindana kupata mpira.

Kina mama watatu ambao wameshikilia fomu wanamwongelesha mhudumu wa huduma za kiserikali ambaye anawapa maelezo kuhusu jinsi wanavyostahili kufanya. Wameskiza kwa makini sana.

Watu watatu wakiwa kwenye ofisi au kituo cha huduma, mmoja akiwa anapokea au kuonyesha kitambulisho cha taifa, afisa aliyevalia vesti yenye nembo ya serikali. Wengine wanasimama karibu, mmoja akiwa na kitu shingoni. Hii ni hali ya kawaida wakati wa utoaji au uhakikishaji wa vitambulisho vya taifa.

Chumba cha huduma ambapo watu huenda kupokea huduma mbalimbali za serikali , hii ni sehemu ya maelezo au dawati la maelezo. Kuna mhudumu ambaye anatumia mfumo wa kidijitali kwa sababu kuna kompyuta na anayetaka kuhudumiwa wote wamevalia.

Wahudumu wa kitengo cha huduma ambacho hupeana huduma Kwa wananchi wa kenya ,ikiwemo cheti cha tabia njema ambacho hupeanwa na polisi ili kuonyesha kuwa mtu hana rekodi yeyote ya uhalifu. Hapa ni katikati vitongoji na vijiji ambapo wametia hema yao ili kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wake.

Watu wakihudumiwa kwenye dawati la usajili chini ya hema. Mfanyikazi amevaa sare na baadhi wako na maski huko wateja wakishika makaratasi wakisubiri huduma. Meza imefunikwa kitambaa cha kijani na kuna karatasi mezani. Hii ni hali ya kawaida kwenye shughuli za usajili au utoaji Huduma.

Dawati la Information desk kwenye Huduma Center Kenya. Kuna wahudumu wawili wamekaa wakimsaidia mteja mwanamke aliyesimama mbele ya kaunta. Kuna watu wengine wakisubiri huduma ya nyuma, na sehemu hii inaonekana nadhifu na yenye shughuli nyingi. Hapa ni mahali ambapo watu hupata msaada na taarifa kuhusu ya huduma mbalimbali za serikali.

Ndani ya kituo cha Huduma Centre hapa Kenya ambapo watu wachache wameketi wakisubiri kuhudumiwa kwenye kaunta, kuna mabango yanayoelekeza huduma kama; police clearance certificate, police abstract na NCS services , mandhari ni safi na nadhifu, huku viti vikiwa vimepangwa mstari na mapambo ya baluni upande wa juu.

Mashabiki wa timu ya mpira au kandanda ambao wako uwanjani wamekuja kushabikia timu yao inayocheza, kuna wale walioshikilia vuvuzela na kuna wengine wanaonekana wenye furaha na kushangilia yaweza kuwa timu yao imefunga bao au kuna uwezekano itafunga.

Wachezaji wawili wa kike wakishindana kwenye mechi wa mpira wa kikapu. Mmoja akiwa ameshika mpira na anajaribu kudundisha huku mwengine akimzuia. Wamevalia mavazi rasmi ya michezo, mmoja wa timu nyeupe na mwengine timu ya bluu ,wakicheza kwenye uwanja wa nje uliyo na viti vya rang tofauti kwa watazamaji.

Mashabiki wa timu waliovalia jezi zenye rangi ya bendera ya Kenya, rangi nyekundu, kijani, nyeusi na nyeupe. Kuna yule aliyebeba vuvuzela anapuliza, kuna wale walio na skafu na kofia, wanafurahia na kushangilia.

Mashabiki wengi wa timu wa soka wakiwa wamevaa jezi za rangi ya bluu na nyeupe wakishangilia Kwa mikono juu na vuvuzela Wamejazana karibu na uwanja wa michezo na wanaonekana na furaha na nishati nyingi. Hawa ni mfano mzuri wa wapenzi wa soma hapa nchini Kenya wakishabikia timu yao.

Watu wamesimama kwenye mstari ndani ya jengo wakiwa mbele ya dirisha la kaunta zilizozungukwa na mabati na vyuma, wakisubiri kuhudumiwa. Baadhi yao wameshikilia karatasi, inaonekana ni sehemu kama benki, mahakama ama ofisi ya serikali ambapo huduma hutolewa. Mazingira ni yenye shughuli nyingi na watu wanaonekana wakiwa na subira.

Watu wawili wakihudumiwa ambapo muhudumu yupo nyuma ya kioo kuna mabango ya huduma na masharti ya kuonyesha kitambulisho kabla ya kufanya miamala . Hii ni sehemu ya huduma za serikali na malipo mbali mbali kwa wananchi.

Mwanamke akisajiliwa na afisa aliyevaa barakoa kwenye dawati chini ya hema. Huku mkono wake ukichukuliwa alama za kidole na mashine. Pembeni kuna mtu mwingine anaandika taarifa kwenye fomu. Hii ni shughuli ya kawaida kama usajili wa kura, huduma namba ama kitambulisho.

Chumba cha huduma ambapo watu au wananchi wa Kenya huenda kupokea huduma za serikali. Kuna mawaziri mbali mbali walio na cheo serikalini ambao wamekuja kutembelea huduma ili kukagua au kuona kazi inavyoendeshwa.

Watu wakiwa kwenye eneo wazi wamezunguka dawati ambapo baadhi wamekaa na wengine wamesimama wakijaza fomu na kuandikiwa kwenye karatasi, kuna mwanamke aliyevalia nguo ya rangi nyingi ameshika makaratasi na watu wengine wamevaa mavazi rasmi kama suti inaonekana kama shughuli ya usajili kutoa ushauri na kusaidia watu kujaza nyaraka muhimu.

Mchezaji wa riadhaakiwa, akiwa amefanya kuruka mbali na ametoa kwenye mchanga uwanjani, huku vumbi likiruka juu. Mchezo huu wa kuruka mbali hufanyika kwenye viwanja vya michezo na kuna watazamaji na waamuzi, kwenye mandhari ya uwanja mkubwa, wenye viti kijani na nyekundu.

Hiki ni kitengo cha mfumo wa utoaji haki au mfumo wa mahakama. Wote wamevalia sare rasmi ya kazi. Rais wa sasa wa Kenya anatia sahini, yaweza kuwa anatia sahini Ili iwe sheria. Kando yake ni mkee wake.

Mashine ya kuchimba ikiwa kwenye eneo la ujenzi, pembeni kuna mabomba makubwa ya zege yaliyotandazwa chini. Nyuma yake kuna miti na majengo ya ghorofa za zamani hii inaonyesha shughuli ya ujenzi ya miundo mbinu kama vile barabara au mifereji ya maji.

Mwanariadha akiruka kwenye mashindano ya kuruka mbali katika uwanja wa michezo akiwa hewani namagoti yamekunjwa huku mikono ikiwa mbele. Pembeni, waamuzi na waandalizi wameketi kwenye viti vyeupe wakifuatilia zoezi hilo kwenye uwanja wenye viti vyenye rangi tofauti.

Uwanjani mkubwa wa michezo uliojaa mashabiki wengi wanaotazama mashindano ya riadha. Wachezaji na maafisa wa michezo, wamevaa sare nyekundu wakijiandaa au kushiriki mbio. Hii ni hali ya shangwe kwenye tukio kubwa la michezo nchini Kenya.

Paspoti nyingi ambazo zimewekwa mezani, meza yenyewe ni ya rangi ya kahawia. Paspoti zenyewe juu ni ya rangi ya buluu na rangi nyeupe ndani na pia rangi ya dhahabu. Zimewekwa katika mpangilio na kufungwa pamoja mabunda tofauti ili kurahisisha wakati wa utafutaji.